Hili ni duka. Duka hili linauza vinywaji tofauti tofauti. Mbele duka hili kuna mitungi miwili ya maji, ambayo yamesimamishwa mlangoni. Kuna mipira mitatu ambayo imebembea katika mlango huu.

Magari haya yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya yanaonekana kuwa ni magari ya kuuzwa. Magari haya ni magari ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na nyeupe. Magari haya ni magari ya bei ghali sana.

Hili ni gari. Gari hili linaonekana kuwa gari la bei ghali sana. Gari hili liko ndani ya jengo, jengo hili huenda likawa jengo la kuuzia magari. Gari hili ni la rangi nyeusi.

Magari haya yako ndani ya nyumba. Magari haya yameegeshwa kwa mpangilio unaofaa. Magari haya ni magari ambayo ni magari ya bei ghali sana. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ikiwemo magari meusi, magari ya rangi ya bluu, magari nyekundu na magari meupe.

Gari limeegeshwa kwenye chumba. Hili linaonekana kuwa ni duka la magari. Magari ambayo yanauzwa hapa yanaonekana ni kuwa ni magari ya bei ghali. Mbele ya gari hili kunaonekana kuna gari lingine ambalo ni ndogo. Magari haya yanaonekana ni kuwa magari nyeusi.

Hii ni soko, soko hii inauzwa mboga, mboga ya aina mbalimbali, ikiwemo sukuma, mteja anaonekana akihudumiwa na muuzaji, kwa upande mwingine tunaona magari yakiwa yameegeshwa.

Magari haya yameegeshwa uwanjani. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na rangi ya blue . Magari haya yanaonekana kuwa magari ya bei ghali. Nyuma ya magari haya kuna miti.

Hili ni soko la nguo. Soko hili lina nguo nyingi sana. Nguo za kike na nguo za kiume. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi, manjano na kadhalika.

Magari haya yameegeshwa kwa mpangilio unaofaa. Magari haya ni magari ya rangi aina tofauti tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa magari ya bei ghali. Magari haya kuna gari nyeupe, gari nyekundu na gari nyeusi.

Hawa ni wanabiashara. Wanabiashara hawa ni watatu, wawili wakiwa wa kiume, mmoja akiwa wa kike. Wanabiashara hawa wamesimama kwa jumba ambalo gari imeegeshwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi.

Hili ni duka la vitenge. Duka hili lina vitenge vya aina tofauti tofauti. Vitenge hivi ni vya bei tofauti tofauti. Vitenge hivi vinapendeza sana.

Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Uwanja wa maegesho umejaa magari tofauti tofauti. Kuna magari ya rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, kijivu na nyekundu. Gari jekundu linaonekana katikati ya magari mengine. Magari haya huenda yanauzwa katika duka la magari.

Hii ni duka ya kuuzia mayai, mayai ambayo yanaonekana kuwa ni mayai ya kuku. Vifaa vya kubebea mayai ni vya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, manjano, rangi ya kijani kibichi na rangi ya blue .

Magari haya yameegeshwa uwanjani, magari haya ni magari tofauti tofauti, magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Magari haya ni zaidi ya tatu, nyuma ya magari haya kuna miti ambayo yamepandwa.

Gari hili ni gari la rangi ya kijivu. Gari hili limeeegeshwa kando ya barabara. Gari hili linaonekana ni kuwa gari la bei ghali sana. Nyuma ya gari hili kuna mimea na maua ambayo yamepandwa.

Hili ni duka. Duka hili linauzwa vitu tofauti tofauti. Mbele ya duka hili kuna visanduku vya soda, visanduku ambavyo ni ya rangi nyekundu. Mteja anaonekana akiwa amesimama mbele ya duka hili.

Hii ni soko ya nyanya. Nyanya hizi zimepangwa kwenye visanduku tofauti tofauti. Nyanya hizi ni ya rangi nyekundu. Nyanya hizi zinaonekana ni kuwa mingi zaidi. Kwa upande wengine tunaona wateja ambao wamesimama.

Hili ni duka la samaki, samaki ni mnyama wa majini, samaki ni mnyama ambaye analiwa, samaki hawa wamechomwa na tayari kuliwa. Nyuma ya duka hili kuna wauzaji ambao wameketi wakingoja wateja.

Kijana huyu anaonekana akikagua gari. Gari analolikagua ni gari la rangi nyeusi. Gari hilo linaonekana kuwa gari la bei ghali sana. Kijana huyu amevalia nguo za kiheshima.

Duka hili ni duka la mayai. Duka hili lina mayai nyingi sana, mayai ambayo yanaonekana kuwa ni mayai ya kuku. Vifaa vya kupangia mayai viko vingi. Vifaa hivyo ni vya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, rangi ya kijani kibichi, rangi ya manjano na kadhalika.

Hili ni gari. Gari hili limeegeshwa ndani ya chumba. Chumba hiki kinaonekana kuwa ni chumba cha kuuzia magari. Gari hii ni ya rangi nyeupe. Gari hii inaonekana kuwa gari ya bei ghali.

Hili ni duka, duka hili lina lango la kijani kibichi, lango hilo limeandikwa mpesa, duka hili ni duka ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti.

Hawa ni wanabiashara. Wanabiashara hawa wanapitia makaratasi. Nyuma yao kuna gari ambao ni rangi nyeupe. Wanabiashara hawa ni wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Wote wamevalia nguo za rangi nyeusi.

Magari haya yameegeshwa. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe. Kusemakweli magari haya yanapendeza mno.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja. Uwanja huu una magari zaidi ya nne. Uwanja huu una nyasi. Magari haya yana rangi tofauti tofauti.

Hili ni duka la nguo. Nguo zimejaa kwenye duka hili. Nguo hizi zinaonekana kuwa ni za kitenge. Nguo hizi zina rangi nyingi nyingi tofauti.

Magari haya yako kwenye foleni na pia magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi ,nyekundu na nyeupe. Magari haya pia yanapendeza na yanaonekana kuwa ya bei ghali sana.

Hili ni duka, duka hili lina michoro mingi mingi, ikiwa michoro ya ng'ombe na michoro ya maziwa. Duka hili linaonekana kuwa la kuuza maziwa.

Kuna magari zaidi ya Nane, ambayo yamerejeshwa, magari haya ni mazuri kweli. na magari haya Yana rangi mbili ikiwemo nyeupe na nyeusi.

Hili ni soko la matunda. Soko hili lina matunda ya aina tofauti tofauti ikiwemo ndizi, machungwa, maembe na mengine.

Kuna watu wawili, mmoja amebeba pesa mkononi ambayo yaonekana kuwa ni mia mbili .Mwingine naye amebeba simu mkononi. Nyuma Yao Kuna lango la manjano.

Magari haya yameegeshwa uwanjani. Magari haya ni zaidi ya tatu. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe. Watu wanaonekana kwa umbali wakikaribia magari haya.

Hili ni soko. Soko hili limejaa kweli. Watu wamehudhuria ili kufanya biashara ndani ya soko. Kuna wauzaji wengi mno.

Hili linaonekana kuwa soko. Soko hili lina duka la viazi. Viazi hivi ni viazi vya aina tofauti tofauti ikiwemo viazi karai na viazi tamu. Viazi hivi viko kwenye vikapu vingine vikiwa kwenye ndoo.

Magari yameegeshwa kwenye jumba hili. Yanaonekana kuwa magari zaidi ya tatu. Ya kwanza ikiwa nyeusi, ya pili ikiwa nyeupe ya tatu ikiwa rangi ya blue . Ni kweli magari hayo yanaonekana kuwa ya bei ghali.

Hili ni eneo la maegesho. Eneo hili lina magari mengi zaidi. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na rangi ya buluu na nyeusi.

Hili ni duka la matunda. Duka hili lina matunda mengi sana ikiwemo ndizi, machungwa, maembe, parachichi na mengineyo.

Gari hili ni la aina ya Pickup . Gari hili lina miguu nne. Gari hili limeegeshwa uwanjani. Nyuma ya gari hili kuna miti. Nyuma ya gari hili kuna mtu ambaye amesimama akiulinda.

Hili ni duka la viatu, kwa kweli kuna viatu aina nyingi nyingi, zenye rangi tofauti tofauti Pia kwa upande mwingine tunaona kuwa kofia ambazo zimeanikwa .

Magari haya yameegeshwa nyasini. Magari haya yanaonekana kuwa ya bei ghali sana. Kweli magari haya ni mazuri mazuri, nyuma magari haya Kuna miti ya aina tofauti tofauti ambayo ni marefu.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, duka hili lina muuzaji. Muuzaji anaonekana kuwa na kikombe mkononi, akiupimia maziwa. Muuzaji amevaa nguo nyeupe na saa mkononi.

Duka hili ni la Amina general shop na milk bar . Linauza maziwa na bidhaa nyingine na lina mlango la buluu.

Hili ni duka, duka hili lina wateja wawili, mteja mmoja akiwa amevaa nguo nyekundu. Mbele ya duka hili kunaonekana kuwa na mwangaza, mwangaza ambao yuwaonekana kuwa umetoka kwa jua.

Duka hili ni la shanga. Shanga hizo zimetumiwa kutengeneza mikoba, mikoba ambayo yana rangi tofauti tofauti. Ni kweli mikoba haya na shanga hizi zinapendeza mno.

Hili ni soko la matunda. Soko hili lina matunda mengi mno ikiwemo ndizi, machungwa, paipai, maembe na mengineyo. Muuzaji naye ameketi kitako.

Duka lili ni la Kieni Dairy products limited .Duka hili ni la kuuza maziwa. Tunamuona mnunuzi akihudumiwa, yaonekana kuwa muuzaji ako ndani.

Hili ni duka. Duka hili linauzwa bidhaa tofauti tofauti ikiwemo soda, maji na mengine. Duka hili linaonekana kuwa halina mteja.

Hili ni duka la shanga. Duka hili lina shanga nzuri nzuri, shanga za rangi tofauti tofauti. Muuzaji ameketi chini akiendelea kutengeneza shanga ingine.

Hili ni noti la zamani la Kenya. Noti hili ni la shilingi elfu moja. Noti hili lina picha ya mzee Jomo Kenyatta, ambaye alikuwa rais wa nchi ya Kenya. Nyuma ya noti hili kuna wanyama ambao ni ndovu.

Bima ya pikipiki inapatikana kwa bei nafuu. Mwaka mzima ni shilingi elfu nne tu. Pia unaweza pata bima kwa pikipiki ya binafsi au bodaboda.

Haya ni magari. Magari haya yameegeshwa kando ya barabara. Nyuma magari haya kuna jengo moja kubwa zaidi, pia kwa upande mwingine tunaona miti ambayo yana mijani kibichi.

Hili ni soko, soko hili linauzwa mazao ya shambani. Ndani ya soko hili tunamuona muuzaji ambaye ameketi chini. Katika duka hili kuna vitungu, viazi na aina nyingi nyingi ya mazao ya shambani.

Hili ni duka la shanga. Duka hil lina vitu vingi, vitu ambavyo vimeundwa kwa shanga. Vitu hivo vina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, manjano na kadhalika. Mblele ya duka hili kunaonekana kuna muujazi.

Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Uwanja wa maegesho umejaaa magari tofautitofauti. Kuna magari ya rangi mbalimbali kama nyeupe, kijivu na nyekundu.

Gari hili limeegeshwa uwanjani. Gari hili linakaa la bei ghali mno. Nyuma gari hili kuna mtu ambaye amesimama. Pia nyuma ya gari hili, kuna miti ambayo ni ya aina mbalimbali.

Hili ni soko. Soko hili linaonekana kuwa linauza vitu vingi kweli. Katika soko hili kuna mazao ya shambani pia upande mwengine tunaona kuna nguo. Nguo ambazo zimeanikwa.

Kuna watu ambao wameegemea magari. Magari ikiwa nyeusi na nyeupe, wengine wakiwa wameketi sakafuni kwenye nyasi. Nyuma yao kuna miti mirefi mirefu.

Gari hili refu ni la rangi la machungwa. Gari hili linaonekana kuwa limebeba magari mengineo. Gari hili limebeba magari ya rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na nyekundu. Nyuma ya gari hili kunaonekana kuwa kuna miti na uwanja ambao una nyasi.

Magari haya yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya yaonekana kuwa ni zaidi ya tatu. Nyuma magari haya kuna miti mirefu mirefu, miti ya aina mbalimbali, nao kwa umbali, watu wanaonekana wakitembea.

Hili ni duka. Duka hili linaonekana kuwa linauza mazao ya shambani. Duka hili linauza viazi. Duka hili linauza matunda ya aina tofauti tofauti ambayo yana rangi tofauti tofauti.

Hizi ni noti za zamani. Noti hizi ni za shilingi elfu moja. Noti hizi zimetandazwa mezani. Noti hizi zina picha ya rais wa zamani rais Jomo Kenyatta.

Hili ni soko. Soko hili linaonekana kuwa la mazao ya kutoka shambani. Tunaona matunda ya aina nyingi nyingi. Wauzaji pia wako ndani ya soko.

Haya ni matunda. Matunda haya yametandazwa sakafuni. Kuna zaidi ya matunda nne ikiwemo parachichi, machungwa, maembe, matomoko. Upande mwingine kuna mkebe.

Hili ni soko. Soko hili ni kubwa sana. Soko hili lina watu wengi sana. Watu ambao ni wa kike na wa kiume, wadogo kwa wakubwa. Magunia yametandazwa chini.

Gari hili linakimbia barabarani. Limebeba gari ingine ambayo ni ndogo zaidi. Gari ambalo limebebwa ni ya rangi ya buluu na gari ambalo limebeba gari dogo ni rangi nyeupe.

Hili ni duka la magari. Duka ile lina magari mengi, magari tofauti tofauti. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi ya blue , nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Gari jekundu linaonekana katikati ya magari mengine. Magari mengi yameegeshwa kwa mpangilio. Kuna gari ya rangi mbalimbali, kama nyeupe, kijivu na nyekundu.

Hili ni duka la viatu. Kuna viatu vingi kweli, viatu vya rangi nyingi ikiwemo nyeupe, nyeusi na nyekundu. Upande wa kulia kuna muuzaji anayetembea karibu na viatu hivyo.

Hizi ni tikiti maji. Tikiti maji ina rangi ya kijani kibichi. Tikiti maji hizi ziko zaidi ya nne. Tikiti maji ni aina moja ya matunda.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zimewekwa juu ya gunia, gunia ambayo ni rangi nyeupe. Ndizi hizi zimeiva na ziko tayari kuliwa.

Magari haya ni mazuri mazuri kweli na magari haya yana rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyeupe, nyekundu na nyeusi. Magari haya yanaonekana kuwa ya bei ghali sana.

Hili ni soko, soko hili lina watu wengi sana. Soko hili, linauzwa matunda ya aina tofauti tofauti. Ikiwemo machungwa na ndizi. Kwenye soko hili, tunaona vijana kwa wasichana, wadogo kwa wakubwa, wakiwa wamekuja kufanya shughuli zao sokoni.

Magari haya yameegeshwa kenye jumba fulani. Magari haya yana rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe, nyekundu na nyeusi na magari haya yaonekana kuwa ya bei ghali mno.

Hili ni duka. Duka hili ni duka la maziwa. Duka hili linaitwa Destiny Dairies. Wateja wengi wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya duka hili. Ni kweli wanangoja kuhudumiwa.

Hili ni duka la viatu. Duka hili limejaa viatu vingi sana. Viatu ambavyo vina rangi tofauti tofauti. Upande wa kulia kuna mtu ambaye amevaa nguo akielekea dukani.